Mimea ya dania inayotumika kuongeza ladha ya chakula ni mojawapo ambayo ina nufaa kubwa ikipandwa katika ukulima wa haidroponiki. Kwani hauitaji nafasi mingi na inaweza wekwa kwa bomba ya maji.

Ukulima wa haidroponiki ndio unaopendwa zaidi na wakulima walio na nafasi kidogo au hawana shamba lolote; kwani wanaweza kuweka mimea kwa mandoo, kuta na mahala pengine pasipohitaji nafasi kubwa.

Ukulima wa haidroponiki ni mojawapo ya kuokoa nafasi au kama mtu hana shamba, anaweza kutumia njia hii ambapo mimea hukuzwa kwa kuta au kama ilivyoonyeshwa kwa ndoo.

Shamba kubwa mno ambalo limepandwa kabechi liko tayari kufunwa mazao yake. Ukulima wa kiwanda ni mojawapo inapendwa na kampuni zinazo tengeneza chakula au zinazouza chakula kwa mahoteli.

Tinga tinga la kulima li katika kazi ya kutayarisha shamba kupandwa mimea kwani msimu wa kupanda unakaribia.

Kina mama wawili, wako katika shamba la majani chai, huku wakiwa na vikapu ambavyo wanarusha majani hayo ndani. Majani hulingwa kwa viwanda, kwani inaleta faida kama inafanywa kwa ukubwa pekee.

Katika shamba kubwa mno, mimea ya kabichi imekomaa na ii tayari kuvunwa kwa kawaida bei ya moja hua takriban shilingi thelatini.

Ukulima wa kuku huwa na faida kubwa mno. Maana wakishaanza kutaga mayai, huwa wanataga kila siku kwa takriban mwaka mmoja au miwili na inapofika hapo wanaweza kuuzwa ili kuchinjwa.

Wakulima watatu wako katika shamba ambalo ni kubwa mno na limepandwa kabeji zilizo koma na zi tayari kufunwa, kuna makuku kataa yanayoonekana.

Yoga mingi mno imepandwa katika chumba huku imefunikiwa. Ukulima huu wa viwanda huleta faida mno kwani wakulima hukuza mmea mmoja tu au kadhaa.

Ukulima wa kiwanda ni mojawapo ambao unaleta nufaa mingi, kwani mmea ni wa aina moja au mbili na mazingira yametunzwa kwani maji na hata joto hupimwa.

Mitaro ya maji ,imechimbwa vizuri na kulainishwa katika safu, ili kunyunyuzia mimea iliyopangwa kwa laini. Njia hii ya ukulima hutumika hasa mahala hakuna maji lakini mchanga ni mzuri.

Mirija imeunganishwa na bomba la maji ili kunyunyuzia mimea maji. Njia hii ya ukulima, inatumika hasa kwa mimea ambayo inahitaji mingi na mazingira ni ya jua kali.

Shamba kubwa mno, ambalo limetayarishwa kupanda, limewekwa mirija mingi, ambayo imepangwa katika safu, tayari kunyunyuzia maji kwa mimea. Njia hii husaidia hasa wakati wa kiangazi.

Mirija imewekwa katika shamba ambalo limepandwa nyanya, ili kunyunyizia maji na nyanya imee vizuri na kutoa matunda mengi.

Mirija ilio unganishwa na bomba la maji ime pangwa vizuri katika shamba ambayo inafanya unyunyuziaji kwa mimea. Skuma, dhania na mimea nyingine inaonekana.

Mirija mingi imelazwa kando ya miche kadhaa ya shamba ambayo ni kubwa mno, udongo wake ukiwa mwekundu. Hii ni njia ya ukulima ya unyunyuziaji maji.

Kuna vitalu kadhaa vilivyo na mimea na mirija imewekwa kwenye safu ili kunyunyuzia miche hiyo ili ikue. Vitalu hivyo havipungui nne.

Mirija midogo nyeusi imewekwa chini kando ya mimea ambayo inahitaji kunyunyiziwa maji. Ukulima huu wa unyunyiziaji maji unasaidia sana hasa mahali ambapo hakuna mvua au wakati wa kiangazi.

Kuna mitaro kando ya mimea, ambapo maji itakayotumika kunyunyuzia mimea hiyo ipo. Pia, kuna mirija iliyotandazwa kando tu ya miche hii, ili kuongeza maji wakati inahitajika.

Mitaro imechimbwa vizuri kwa laini, na maji kupitia hapo. Pia, kuna mirija inayolazwa chini ili kunyunyuzia maji mimea.

Bomba moja kuu limewekwa katikati ya shamba huku kukiwa na vijichuma na vinavyoenda juu kutoka bomba na linanyunyuzia maji kwa shamba zima.

Mirija mitatu imewekwa kando ya miche iliyopangwa kwenye safu, na kuunganishwa kwenye bomba la maji. Ukulima huu ni wa unyunyiziaji maji ambapo mvua haiitajiki hata kidogo.

Mirija kadhaa zimepangwa katika shamba iliyotayarishwa kupanda mimea, ambapo itatumika kunyunyizia maji miche midogo ili kukua.

Mitaro imechibwa kando ya mimea ili kupitisha maji amabyo inanyunyuza na kuleta nufaa kwa mimea hio.

Ukulima wa unyunyuziaji maji, huonekana hasa wakati wa kiangazi au mahali ambapo mvua haiko kwa wingi. Bomba jeusi la maji limeunganishwa na mrija na kuwekwa kando ya mimea inayopandwa.

Katika ukulima wa unyunyuziaji maji, huwa kuna mitaro ambapo maji hupita na kunyunyuzia ile mimea imepandwa. Pia, mirija huwekwa kando ya mimea hiyo ili maji ya mtaro ikiisha, hiyo inatumika.

Mirija imepangwa vizuri kando ya miche katika shamba ambayo itatumika kunyunyizia maji kwa mimea hizo ili imee.

Mirija imepangwa kwenye safu pale shambani ambapo kumetengenezwa ili mimea kupanda. Njia hii ya ukulima ni ya unyunyuziaji maji na faida huwa juu mno kwani mazingira yametunzwa vizuri.

Shamba kubwa mno ambalo mimea yake inakuzwa kwa njia ya unyunyiziaji maji limetegenezwa na kupsliliwa vizuri sana. Kuna tanki ambayo imeunganishwa na bomba inayopitia kwenye shamba kupitia mirija.

Mrija imepangwa chini kwa shamba katika safu kando ya miche, njia hii ya ukulima ni ya unyunyiziaji maji ambapo mtu hangoji mvua inyeshe mbali akiwa na mahali anakotoa maji anayatumia.